Katika kampuni ya maziwa kuna wafanyikazi wawili waliovalia kabuti ya rangi ya nyeupe pamoja na barakoa na kofia. Wanatia maziwa kwenye konteina huku wakichunga maziwa haya.

Kwenye makao ya ng'ombe, kuna ng'ombe wanne ambao wawili wanaelekea kunywa maji iliyoweka kwenye hori ilhali mmoja yuko kwenye shughuli za kula nyasi. Ng'ombe mmoja pia ameketi chini kwenye sakafu huku akipumzika.

Ng'ombe wengi wamepanga foleni huku wakisubiri kunyunyiziwa dawa ili kuwakinga na maradhi. Anayewanyunyizia dawa ni mwanamke aliyevaa belasuti ya rangi ya samawati huku akibeba mtungi ulio na dawa hii.

Katika soko, kuna matopa ya ndizi ambayo ni ndizi yaliyo kwenye mkungu. Ndizi hizi zinapangwa kwenye sakafu, huku ikingoja kununuliwa na kuuzwa. Akina mama wameinama huku wakikata ndizi hizi, na wengine wakiwa na shughuli mbalimbali.

Mzee mmoja, anafungulia mitungi aliyoyafunga kwenye pikipiki. Mitungi hii, ni ya kusafirisha maziwa. Kando yake, kuna lori linalosafirisha maziwa na pia, kuna kundi la watu ambao wanazungumza.

Mwanaume aliyevaa kofia ya rangi ya nyekundu amechuchumaa huku akimkamua ng'ombe wake. Ng'ombe huyu amefungiwa ili asiweze akasonga. Maziwa haya yanawekwa kwenye kifaa cha plastiki.

Katika kiwanda kuna wanaume wawili, ambao ako kwenye roli, huku wanapakua mitungi inayotumika, kubebea maziwa, wakati wa kusafirishwa, kuna mwanamme mmoja ambaye anapokea mitungi hii, naku, mwaga maziwa kwenye kontena kubwa.

Mikungu ya ndizi ya kijani kibichi, yakiwa juu ya gari, gari hli lina chuma, ambacho kina, tumika kueka ndizi hizi, ndizi hizi zinatumika katika shuguli ya kupika, na zinasafirishwa, ili kwenda kuuzwa.

Katika kitongoji kuna jaa la taka ambalo lina takataka ya plastiki na mabaki ya chakula, katika mahali hapa kuna ng'ombe walio na pembe ambao wanatafuta chakula kutoka kwenye takataka hizi.

Kwenye kijiji mkulima anamwaga maziwa yake kwenye mitungi ya kusafirisha maziwa. Huku, anayesafisha maziwa haya kutumia pikipiki, anaandika kwenye kitabu chake, maziwa aliyoyachukua.

Kwenye shamba ya kupanda ndizi kuna mwanaume mmoja aliyevaa kofia pamoja na shati ya rangi ya samawati. Mwanaume huyu ameshika ndizi zilizokomaa tayari kuliwa .

Mwanamke aliyevaa skrabu ameina huku akiwa ameshikilia kichungi. Kuna mwanamume anayemwaga maziwa kupitia kichungi hiki kwenye ndoo. Kuna mitungi mbalimbali ambayo pia yana maziwa yanagonja kupakuliwa.

Katika banda la ngombe kuna mwanaume ambaye amevaa kabuti pamoja na kofia ya manjano, mwanaume huyu anapulizia ngombe dawa ili kumwepusha na maradhi yanayosababishwa na wadudu.

Katika soko kuna matopa ya ndizi yaliyo kwenye mkungu. Ndizi hizi ni za kupikwa kwa sababu ni ya kijani kibichi. Ndizi hizi zimelazwa chini huku zikingoja wanunuzi kwenye soko.

Katika kiwanda cha maziwa, mwanaume aliyevaa kabuti ya rangi ya nyeupe, pamoja na kofia, anapakua maziwa kutoka kwenye mtungi wake. Maziwa hii, inawekwa kwenye chombo baada ya kuchungwa.

Katika banda la ng'ombe kuna ng'ombe wengi ambao wamepangwa kwa utaratibu, ng'ombe hawa wanainama ili kuweza kukula malisho yao katikati yao kuna mkulima anayepita akiangalia ng'ombe wake.

Kwenye kiwanda, kuna wafanyikazi wawili, wanaosaidia kupakua maziwa kutoka kwenye mitungi inayotumika kuyasafirisha. Maziwa haya, yanamwagwa kwenye chombo, huku wakulima wakisafirisha maziwa haya, wakisaidia kuyaweka ndani.

Mkulima ameketi chini akiwa na ndoo yake huku anakamua ng'ombe wake aliyesimama. Ng'ombe huyu amefungwa kwa miguu ili kuzuia kumgonga teke anayemkamua.

Mwanamke amechuchumaa huku akimkamua ng'ombe wake. Miguu ya ng'ombe huyu imefungwa kwa ghafla ili kumzuilia kusonga wakati wa kukamua ili kuzuia kumwaga maziwa yaliyokamuliwa.

Katika maabara kuna daktari aliyevaa kabuti ya rangi ya nyeupe pamoja na Kofia, barakoa na glovu . Daktari huyu anachanganya kemikali ili kuweza kupata maarifa zaidi anachokipima.

Katika chumba lililo na taili, kuna ndizi ambazo ziko sakafuni. Ndizi hizi, zimepangwa chini, huku zingine zikiwa kwenye kreti. Rangi ya ndizi hizi ni za manjano.

Katika kikao cha ng'ombe kuna ng'ombe wawili ambao wamefungwa miguu yao ya nyuma, ili wasiweze kusonga. Kwenye chuchu za ng'ombe hawa, mashini ambayo imewekwa inayomsaidia mkulima kukamua ng'ombe hawa.

Katika barabara, kuna magari mbali mbali, kama roli, na magari ya kibinafsi, pia kuna pikipiki, ambayo inasafirisha maziwa, yaliyowekwa kwenye mitungi, pia, amebeba, mzigo ulio kwenye gunia.

Katika banda la ngo'mbe, kuna ngo'mbe mmoja ambaye anakamuliwa kutumia mashine yaliyowekwa kwenye chuchu zake. Ngo'mbe huyu amesimama ili kuweza kukamuliwa. Mbele yake pia kuna ngo'mbe wengine wanaongoja kukamuliwa.

Katika shamba la ndizi, wakulima wameyapanga matawi chini na kupanga magomba ya ndizi yaliyovunwa. Ndizi hizi zina afya na zina rangi ya kijani kibichi.

Mwanaume mmoja aliye na furaha anayachukua mitungi ya maziwa huku akiyamwaga kwenye Container lililofunikwa juu. Maziwa haya ni mengi yaliyowekwa kwenye mitungi ya kusafirishia maziwa .

Katika maabala kuna vifaa mbalimbali vya kufanyia uchunguzi. Daktari amesimama huku akiwa amevalia koti la rangi nyeupe, anaonekana kuchanganya vitu kadhaa wa kadhaa kwenye plastiki.

Mwanaume aliye na gari ya kusafirisha maziwa, ana mitungi mikubwa ya rangi ya nyeupe, anapakua maziwa kwenye mitungi hii ili aweze kuyasafirisha, mwanaume huyu amevaa kofia inayo mkinga wakati anaendesha gari hili.

Katika soko, kuna ndizi zilizo pangwa, ambazo zimeiva, ndizi hizi, ni za rangi ya manjano, kuna mwanamke, ambaye anakula ndizi moja, huku ndizi nyingine, zikiwa kwenye kreti.

Mkulima wa ndizi yuko kwenye shamba lake, huku akiangalia ndizi zake iwapo zimeiva. Ndizi hizi, zimewekwa kwenye karatasi ili kuzihepusha na wadudu na pia ziweze kuiva.

Wakulima wameketi chini huku wakikamua ng'ombe, ng'ombe hawa wameweza kufungwa miguu ya nyuma kutumia kamba ili wasiweze kusonga wakati wa kukamuliwa mandhari hii ni safi na ya kupendeza..

Katika shamba la ndizi kuna wanawake wawili, mmoja amembeba mtoto wake kwenye mgongo kutuma shuka, ilhali mwingine, ameshika, kifaa cha kukatia ndizi, kutoka kwenye mti wake.

Katika banda la ngombe kuna ngombe watatu waliosimama huku wakikula chakula chao. Ngombe hawa wanakamuliwa kupitia mashine iliyoowekwa kwenye chuchu zao . Pia kuna wafanyakazi wawili ambao wanpakua maziwa haya.

Mkulima aliyevaa shati ya rangi ya pinki amechuchumaa huku akimkamua ng'ombe wake. Nyuma ya ng'ombe, kuna nyororo iliyofungwa ili asiweze kusonga wakati ambapo anakamuliwa.